Wanafunzi wanaopenda kuyatunza mazingira baada ya kuipanda miti, sasa wanapalilia na kuimwagilia maji, kuhakikisha inakuwa na kustawi vizuri, ili wanajamii waweze kufaidi hali ya hewa nzuri.

vyombo vinavyotumika kuhifadhia taka ngumu, vikiwa tayari vimejaa na kuwekwa nje ili gari inayopita kuzikusanya iweze kuzichukua na kuzipeleka jalalani.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wamejaa nje ya hospitali, waliokuja kupatiwa matibabu na wengine kuwaona watu wao wapendwa waliolazwa, pembeni yameegeshwa magari maalumu ya dharula pindi watakapo pigiwa simu.

Madaktari wawili wameketi huku wakiendelea kuandika ripoti, ya mambo yote yaliyotokea kutwa nzima wakiwa kazini, huku wakiwa wamechoka na kutamani kuwahi nyumbani kupumzika.

Katika chumba kilioco tengwa kwa ajili mya matibabu ya kinywa mwanadada ameketi, huku dakitari ameingiza kifaa mdomoni kwake, akimchunguza na kuangalia tatizo lilipoazia ili aweze kumpatia huduma za kitabibu.

Daktari aliyejikita kwenye masuala ya moyo ameweka kifaa chake kifuani mwa mwanaume aliyeketi, ili kusikiliza kwa makini na kuyaelewa mapigo yake kama ni ya kawaida au yasiyo ya kawaida na yanahitaji kuchunguzwa.

Jopo la madaktari waliobobea kwenye maswala ya moyo, wamesimama kumzingira mgonjwa aliyelazwa kitandani, wakati wakiendelea kumfanyia upasuaji, ili kuhakikisha wanaokoa maisha yake.

Mwanaume ambaye ni daktari akiwa amevalia mavazi yake ya kazi. Ameketi ofisini huku komputa mpakato ikiwa mezani, anaendelea kufanya tafiti tofautitofauti, akiwa amejaa furaha tele.

Madaktari wawili mwanamke na mwanaume sas wanajiandaa

Ndani ya wodi ya watoto, mama akiwa na mwanae aliyelazwa kitandani anamuangalia na kumtunza kwa umakini, wakati akiendelea na matibabu ili aweze kupona kwa haraka na warejee nyumbani.

Madaktari wawili wanaojishughulisha na maswala ya watoto ndani ya chumba chao maalumu, wamemlaza mchanga kwenye meza, wakiendelea kumfanyia uchunguzi tofautitofauti, pindi tu alipotoka kuzaliwa.

Ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya watoto, mama ambaye ametoka kujifungua amekuja kutembelewa, wote wamejawa na furaha na zawadi tofautitofauti alizoletewa, kama vile kanga na vitenge.

Ndani ya chumba kinachohusika na maswala ya watoto, mama ambaye ametoka kujifungua, amembeba mwanae kwa furaha akimtazama huku akiendelea kuufurahia ujio wake hapa duniani.

Wahudumu wa afya walioweka kambi yao kwenye kijiji wanatoa chanjo mbalimbali kwa wanaume, wanawake na watoto zinazosaidia kuwakinga na magonjwa hasa yanayoweza kuambukiza.

Dawa za asili zilizotengenezwa kwa mchanganyiko wa mizizi ya miti na majani zimewekwa kwenye vifungashio ambavyo sio rasmi, na havijahalalishwa na mamlaka husika kutumika.

Dawa mbalimbali za asili ambazo zimetengenezwa kwa kutumia miti shamba inayopatikana msituni, zimechujwa na kuwekwa kwenye chupa ambazo sio rasmi na salama kwa yoyote atakayezitumia.

Dawa za kienyeji zinauzwa zilizotokana na mchanganyiko wa mizizi mbalimbali na mitishamba, zimewekwa kwenye vifungashio vya plastiki huku kukiwa na maandishi ya namna bora ya kutumia ili kupata matokeo sahihi.